Mkusanyiko wa watu wenye jinsia na lika mbalimbali, wanawake kwa wanaume wakiwa wamekaa, wakipokea mafunzo kutoka kwa mwalimu aliyesimama mbele, ambaye amebebelea kompyuta mkononi.

Elimu ya watu wazima, ambayo inatolewa kwa watu wa jamii ya kimasai kwa kuwafundisha namna ya kutumia cherehani za kushonea nguo.

Mwalimu akiwa anatoa mafunzo kwa watu wanaojifunza elimu ya watu wazima ikiwemo wanawake pamoja na wanaume, huku wakitumia vifaa vya kujifunzia kama vile kitabu.

Shule ya wanafunzi wa elimu ya awali ambayo ina madarasa yenye mandhari nzuri, pamoja na kuwa na michezo ya watoto kwa nje.

Shule ya wanafunzi wa awali ama kwa jina maarufu ni chekechea, ambayo ina michezo ya watoto ikiwemo mtelezo.

Kitabu ambacho kinatumiwa na wanafunzi wa shule ya msingi, ambapo kimefunguliwa karatasi ya mia moja na sabini, iliochorwa picha za watu.

Kabati linalotumika kwa ajili ya kuhifadhia vitabu, ambavyo vinatumiwa na wanafunzi wa elimu ya shuke ya msingi.

Shule ya msingi, ambayo ina mazingira yenye maua pamoja na miti mirefu, vilevile kuna wanafunzi wanaopita karibia na eneo linalotumika kwa ajili ya kuegeshea magari.

Darasa la shule ya msingi ambalo lina meza iliyounganishwa na kiti ambavyo vimepangwa kwa ustadi, vilevile likiwa limebandikwa ramani ya dunia ukutani.

Mazingira ya shule ya msingi ambayo madarasa yake yamejengwa katika eneo lilizongukwa na miti. Vilevile kuna michezo ya watoto kama bembea.

Mwalimu wa shule ya sekondari aliyevalia kikoyi cha rangi yekundu, akiwa anatoa vitabu kutoka kwenye kabati lililotengenezwa kwa kutumia mbao.

Watu wa jinsia na rika mbalimbali wanawake kwa wanaume, ikiwemo walimu ambao wanapokea vitabu, vilivowekwa kwenye maboksi kutoka kwa mtu aliyevalia suti.

Chumba cha maabara ambacho kinatumiwa na wanafunzi wa shule ya sekondari kwa ajili ya kujifunzia, vilevile kimewekewa meza zilizotengenezwa kwa kutumia mbao ambazo zina mabomba.

Mwalimu wa chuo akiwa mbele ya chumba cha darasa ambacho kinatumika kwa ajili ya kufundishia, vilevile kuna kompyuta ambazo hazijawashwa.

Wanafunzi wa chuo ambao wamekaa katika chumba cha darasa karibu na dirisha ambapo, wanatumia kompyuta kwaajili ya kujifunzia.

Wanafunzi wa chuo ambao wote wamevalia vitambulisho, wanawake kwa wanaume waliosomea vilevile kukiwa na kompyuta kwenye meza pamoja na machupa.

Wanafunzi wa chuo wakiwa katika chumba cha darasa ambapo kuna wanawake na wanaume wakiwa wanapokea mafunzo kutoka kwa mwalimu aliyesimama mbele amevaa barakoa.

Wanafunzi wa chuo, wakiwa katika chumba cha darasa, wakipokea mafunzo kwa mwalimu aliesimama pale mbele, huku akiwa anatumia projekta kwa ajili ya kufundishia.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa katika chumba cha maabara ya kujifunzia, wakifanya utengenezaji wa simu kwa kutumia vifaa maalumu.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa katika chumba cha darasa ambacho kinatumika kwa ajili ya ufundi wa kutengenezea kompyuta, huku wakitumia vifaa maalumu vya kutengenezea.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi ambao kuna wanawake kwa wanaume, wakiwa katika chumba cha kujifunzia wakifanya mafunzo ya utengenezaji wa simu.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa katika chumba cha maabara wakifanya mafunzo ya utengenezaji kompyuta, ambao wote wamevalia sare yenye rangi ya bluu.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi, wakiwa katika chumba cha maabara ya kujifunzia, wakifanya ufundi wa utengenezaji simu kwa kutumia vifaa maalamu.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa katika chumba cha darasa, ambapo wanajifunza ufundi wa utengenezaji simu kwa kutumia vifaa maalumu.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa katika maabara ya kompyuta, ambao baadhi yao wamevalia sare yenye rangi ya bluu, wakiwa wanajifunza.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa katika chumba cha mafunzo ya kompyuta ambao baadhi yao wamevalia sare yenye rangi ya bluu na mmoja akiwa amevalia yenye rangi ya kijani.